Watu wazima wanashiriki kwa bidii katika kikundi cha kujifunza, baadhi yao wakiandika kwa makini, katika kuangazia umuhimu wa elimu ya watu wazima kwa maendeleo.

Maabara safi na ya kisasa inayotumiwa kwa masomo ya sayansi katika uboreshaji wa mazingira kufundishia katika elimu ya sekondari.

Vijana wamekusanyika wakifanya kazi kwa umakini kwenye vifaa vya kielektroniki katika elimu ya ufundi na teknolojia kwa vitendo.